Shamba lenye mimea ya ndizi na mimea mingine midogo inayoota kwenye udongo wenye rangi ya kahawia. Miti mingi ya kijani inaonekana nyuma, juu kuna anga yenye mawingu meupe.

Mikungu mikubwa ya ndizi mbichi imepakiwa juu ya gari. Majani ya ndizi pia yamewekwa ili kulinda mikungu hiyo wakati wa kusafirishwa isiharibike kamwe.

Wanaume wamesimama karibu na mitungi mikubwa ya maziwa kwenye baiskeli. Nyuma yake kuna lori ya maziwa ya Mount Kenya Milk. Wanaume wengine wanaonekana wakishughulikia lori.

Maziwa yanatiririka ndani ya chombo cha kupima. Chombo hiki ni sehemu ya mafumo wa kisasa wa kukamua maziwa kuashiria matumizi ya teknolojia kwenye ufugaji yako mbele.

Jani kubwa ya ndizi za kijani zilizokoma zikining'inia kwenye miti ya ndizi. Majani makubwa yana kijani yanaonekana kuzunguka jani hiyo na bado hiyo ndizi lipo katika shamba.

Hizi ni kungu za ndizi. Kungu za ndizi zilizoiva. Anashikilia mkungu mdogo wa ndizi mkononi akisimama nyuma ya mirundo mingi ya ndizi. Hili ni soko la wazi, lenye ndizi nyingi za kuuza.

Mwanaume aliyevalia kofia, shati ya mikono mirefu na buti, anakaa chini akikamua ng'ombe mweusi na mweupe. Maziwa yanatiririka kwenye ndoo ya chuma ilivyowekwa chini ya ng'ombe.

Mgomba una ndizi mbichi na bado haijakomaa. Ndizi hizo zina rangi ya kijani ,baadhi yao zina madoa meusi meusi, mimea hiyo imening'inia kwenye mti wa ndizi ulio na majani makubwa.

Kuna gala lenye marundo makubwa ya nyasi kavu zilizofungwa. Marundo hayo yamepnagwa kwa ustadi mwingi kwenye magunia ya mbao yakiashiria utayari wa matumizi au usafirishaji.

Ng'ombe wawili wamelala chini kwenye nyasi wakipumzika. Mmoja mwenye rangi ya kahawia ana kengele shingoni. Mwingine ana rangi nyeupe na kahawia. Wote wameelekea upande mmoja.

Ng'ombe anakunywa maji kutoka kwenye ya bowli la saruji. Ng'ombe huyu yuko ndani ya zizi zilizotengenezwa kwa vigingi na paa la bati inalomlinda kutokana na jua. Mazingira yanaonekana kuwa kavu.

Soko ya mandizi inaonekana. Ndizi nyingi zimetundikwa chini zikiwa zimefungwa na wafanyakazi wanazishughulikia na malori mawili yametia nanga yakisubiri kubeba au kushusha mizigo yao.

Wanawake wawili wakiwa wamevaa sare za kazi wanachanganya bidhaa za maziwa kwenye chombo kikubwa cha metali wengine wanatazamana. Wote wamevaa barakoa na nguo nyeupe.

Ndizi kubwa tatu zimesimama wima zikiwa zimetengenezwa kwa umaridadi. Kwenye nguzo ya kati, kuna ndizi chache zilizoiva juu zinaonyesha rangi ya njano. Mandhari nyuma yana uzio wa mbao.

Makundi makiu yenye maziwa yaliyoganda ndani. Hayajajaa sana. Maziwa hayo, yanaonekana kama mtindi au maziwa yaliyochachuka.

Migomba katikati ya milima yenye miti mingi. Majani mengine ni ya kijani kibichi huku mengine yakiwa yameanza kukauka. Mimea mingine ya porini pia inaonekana.

Mchungaji mmoja amesimama karibu na ng'ombe kadhaa waliokaa chini ya kibanda cha muda. Kibanda hiki kinatoa kivuli. Mbele yake kuna marundo mengi ya majani makavu ya kulishia wanyama.

Safu ndefu za migomba midogo iliyo na majani makubwa na mabichi zimepandwa kwenye udongo mwekundu. Hakuna matunda yanayoonekana kwenye migomba hiyo na huenda ni mashamba mapya.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume, wako nje ya nyumba wakitayarisha maziwa kwenye tebe kubwa la bati. Mwanamke amevaa nguo ya waridi na mwanaume amevaa suruali ya jeans na kofia ya rangi nyeusi.

Mwanamke mzee amesimama nyuma ya kundi kubwa na ndizi zilizoiva zikiuzwa sokoni. Ameinama kidogo akiangalia mteja au mnunuzi na anasubiri kupata mapato.

Mashada mengi ya ndizi yakiwa yameandaliwa sokoni. Baadhi ya ndizi ni mbivu za njano. Huku nyingine zikiwa bado mbichi za kijani. Kuna matunda mengine mingi nyuma.

Watu wamesimama kwenye boma la kufunga ng'ombe. Ng'ombe mweupe na mweupe wako ndani ya boma. Watu wanaangalia ng'ombe hawa kwa umakini na mwanamke mmoja ameshika micheledi. Wote wanaonekana kuwa kwenye ziara za shamba.

Shamba kubwa lenye miche ya ndizi mingi iliyopangwa vizuri. Miche hiyo ina majani mabichi yanayoonyesha kuwa ndizi zimekua vizuri. Ardhi imejaa majani makavu na kuna mtu anatembea katikati ya shamba.

Mikungu mingi ya ndizi mbichi imerundikana. Ndizi hizo zinaonekana zikisubiri kuuzwa kwenye soko. Hali hii inaashiria biashara kubwa ya ndizi inaendelea.

Mkulima anamkamua ng'ombe mweusi na mweupe kwenye zizi, anakaa kwenye kigodi kidogo akiwa ameshikilia ndoo nyeupe. Watu wengine wanaonekana nyuma.

Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi unaning'inia kwenye mti. Majani mapana ya mgomba yametanda juu. Ardhi chini imefunikwa na majani makavu na udongo.

Shamba la mahindi linaonekana kuna gunzi moja la mahindi lililoathirika na ugonjwa. Sehemu kubwa ya gunzi hilo limeharibika na kuwa nyeusi. Baadhi ya mahindi yamebaki wazi, kuonyesha ugonjwa umeenea.

Mwanamume amepiga magoti akikamua ng'ombe mwenye rangi ya maziwa. Ameketi ndani ya zizi la ng'ombe akiwa amevalia kofia nyekundu na ameshika chombo cha plastiki.

Watu watatu wako ndani ya chumba wakiwa wamevalia kanzu nyeupe za mahabara na koti nyeupe. Wawili wanashughulikia sufuria kubwa jikoni. Mwanamke mwengine ameketi karibu na anaangalia.

Wanaume wawili wanaonekana wamekusanya maziwa. Mmoja anatoa maziwa kwenye ndoo kubwa na kuyamimina kwenye mtungi. Mwanaume mwingine amevalia kofia maalum akimsaidia. Wamesimama karibu na pikipiki iliyo na trela ya kubeba mitungi ya maziwa.

Mandhari ya kijijini ni yenye mimea mingi. Kuna miti migomba iliyosimama katikati ya nyasi ndefu na kichaka. Ardhi yenye udongo mwekundu inaonekana chini ya miti. Mbingu ni safi na ina mawingu meupe.

Wanaume wawili wamevaa sare za kazi. barakoa na kofia za nywele wakimimina, kioevu kutoka kwa chumbo kikubwa cha chuma kwenda kwenye mashine.

Mwanaume amesimama karibu na mti wa ndizi, akishika mkungu mkubwa wa ndizi, ambazo bado hazijaiva. Anaangalia ndizi hizo kwa makini akiwa kwenye shamba la migomba.

Shamba la ndizi ndani ya uchafu kubwa. Mimea ya ndizi na majani mengine mapana na ya kijani yanaonekana, nyuma yake kwa umbali kuna nyaya za stima.

Ng'ombe amefungwa katika boma anashughulikiwa na mashine ya kukamua mziwa. Mashini imevalishwa na chombo cha chuma. Ng'ombe ana rangi nyeupe na mabaka meusi huku boma likiwa la kisasa.

Mwanamke amesimama karibu na mti wa ndizi wenye mkungu mkubwa. Anavalia sketi na shati nyeupe, akitumia mkono wake kushika ndizi anaonekana akipitia ndizi hizo.

Mwanamke anaonekana akiuza ndizi kwenye soko. Mbele yake kuna mikungu mingi ya ndizi zilizoiva na ambazo hazijaiva. Mwanamke mwingine yuko nyuma akihudumia wateja.

Wanaume wawili wamevaa kofia nyekundu, wanashughulikia maziwa mmoja anamimina kwenye chombo maalum huku mwingine akimsaidia. Nyuma yao kuna mitungi mingi mikubwa ya maziwa hii inaonekana kuwa ni shughuli tu katika kituo cha kukusanya maziwa.

Mkono wa mtu ukitundika ndizi zilizoiva na mbichi. Baadhi ya ndizi ni za njano na zingine ni za kijani kibichi. Ndizi hizo zinaonekana kuwa ndefu na imara. Kando kando ndizi hiyo kuna udongo.

Watu watatu wako shambani. Wamezunguka rundo kubwa la ndizi mbichi zilizokatwa kutoka mitini. Ndizi hizi zimewekwa juu ya majani ya migomba tayari kwa kuwekwa vizuri.

Shamba la ndizi linaonekana, mashimo makubwa yamepandwa ndizi na ndizi zinaonekana zinanawiri vizuri na hewa ya anga inaonekana kuwa safi.

Mkulima mzee amevaa kofia nyeupe na shati la blue akichunguza mimea ya ndizi. Anaonekana akichunguza jani lililokauka kutoka kwa mmea wa ndizi. Nyuma yake kuna miti mingine mingi.

Mtu amevalia kofia ya pikipiki na jaketi jeusi. Anamimina maziwa kutoka kwenye ndoo ya kijani kwenye pipa jeupe lililokuwa kwenye trela ya gari. Kuna mapipa mengine yaliyopangwa kwenye trela hiyo na nyuma kuna mandhari ya mbali yenye miti.

Sufuria iliyojaa kiowevu cha rangi ya njano isiyokolea chenye vipande vyeupe vilivyoganda. Vikiwemo ndani yake kuna kijiko cha mbao kimetumbukizwa ndani ya sufuria hiyo.

Vyakula vyenye rangi nyeupe kama jibini au pania vimewekwa kwenye chujio cha kijani na kijiko kidogo kinaonekana, vinaonekana vikichujwa.

Mwanamume anashikilia ndizi mbili, moja imemenywa na nyingine bado mbichi, nyuma yake kuna ndizi nyingine nyingi, anaonekana, mwenye furaha akitabasamu.